Wateja hawa wako katika duka la Safaricom. Mama mmoja ako na pochi kwenye mkono wake wa kushoto, mama mwingine amevalia blauzi ya pinki na mama mwingine amevalia nguo nyeusi kutoka juu hadi chini.